Mama amesimama kwenye shamba la ndizi lenye mimea mingi ya majani mapana. Mbele yake kuna mikungu ya ndizi mbichi zilizowekwa juu ya uso wa mbao na nyuma kuna makreti ya kuni. Mazingira yanaonyesha uvunaji wa ndizi.

Wamama kadhaa wanandaa chakula kwenye eneo la wazi, kuna sinia kubwa, lililojaa bakuli tano, kila moja likiwa na chakula cheupe chenye muundo wa punje, huenda ni ugali laini au wali. Mikono kadhaa inaonekana ikishika vijiko, na kuchangia katika maandalizi.

Watu wawili wanawaosha ng'ombe katika eneo maaalum lenye mabomba na uzuio wa chuma kuzuia ng'ombe kusongea, moja anatumia brashi kusugua ng'ombe na mwingine anayemnyunyizia maji kwa bomba, kuna tangi kubwa la maji nyuma likionyesha chanzo cha maji, kuna ng'ome mwingine mweusi na madoadoa meupe kule kando.

Mama moja ana kilemba jeupe kichwani. Ameinua panga kukata ndizi. Mama mwengine amebeba mtoto mgongoni na ameshikilia ndizi, nyuma yao Kuna kibango la kijani ambalo lina maandishi THE KCB FOUNDATION AHADI KENYA TRUST likionyesha uwepo wa programu ya kijamii au maendeleo ya kiuchumi kupitia kilimo cha ndizi.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kinga kofia ya neti nyeupe, barakoa nyeupe, na mavazi meupe wakimimina maziwa kwenye machine Ambao wanachunga na kichungi cha rangi ya manjano machine ina screen ndogo zinazoonyesha joto na mda.

Mzigo mkubwa wa ndizi umetandazwa sakafuni. Kando ya ukuta na kuna kreti iliyojaa ndizi. Upande wa mbele ndizi nyingi ni za rangi ya manjano zikionyesha kuwa zimeiva tayari kwa matumizi. Sakafu pia ni ya taili nyeupe na ukuta pia umepakwa rangi nyeupe.

Shamba la migomba lilopandwa kwa mpangilio mzuri likiwa na mifumo ya kisasa ya umwagiliaji matone na plastiki ya kukinga magugu juu ya udongo mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija na kuhifadhi unyevu ardhini.

Mwanamke amechuchumaa pembeni mwa ng'ombe, akikamua maziwa kwa ustadi na maziwa meupe yanamiminika ndani ya ndoo iliyo ya rangi ya samawi na kijivu.

Mtu aliyevalia mavazi ya kinga ya manjano na mnyunyuzia dawa ng'ombe mweusi na madoa meupe aliyefungwa kwenye uzio ambao anapampu ya dawa mgongoni lenye chapa ya fameth . Mazingira ni ya shambani na kuna miti na majani nyuma yakinyonyesha shughuli za utunzaji wa mifugo kwa afya.

Kuchunga ng'ombe kuna faida nyingi sana asa akipata nyasi nzuri, na tunawezatukapata maziwa, tunaweza tukapata nyama na pia tunaweza tukapata ngozi ambayo inawezatumika kutengeneza viatu. Ng'ombe akiwezaakalindwa vizuri, manufaa yake ni bora zaidi. Akipata lishe bora, apate nyasi, apate majani, aa tutashukuru kwa maziwa ambayo tutakayoyapata.

Tunaona kalani ya maziwa kadhaa. Nyuma yake kuna jamaa mmoja amevalia overall ya navy blue na anaonekana kuandika . Kando yake kuna mwingine amevalia koti nyeupe na kichwani mwake kilemba jeupe. Anaonekana kupima maziwa. Juu yake kuna mashini ya kipima. Kando ya Duka hili tunaona pia ng'ombe amechorwa pale.

Ng'ombe anakunywa maji kutoka sehemu iliyotengenezwa na simiti. Ng'ombe huyo amefungiwa ndani ya mnanda. Kando yake mna mitungi miwili; moja wa rangi ya manjano mwingine wa rangi nyeupe. Juu ya mnanda kuna sehemu iliyo na paa ya mabati, kando inaonekana hamna miti mingi sana.

Shambani kuna migomba iliyopandwa kwa mistari kwenye udongo mwekundu. Kila mti wa mgomba, umezungukwa na mashimo, yaliyotengenezwa kwa mpangilio maalum, ili kuhifadhi maji na kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Mimia ya ndizi changa zimepandwa kwenye karatasi za plastiki nyeusi, majani yake ni mapana na yenye afya yakionyesha mwanzoni mwa hatua za kilimo. Mpangilio huu unaonyesha maandalizi ya upanzi wa kitaalamu ya ndizi.

Ngombe wawili wamejilaza juu ya udongo mmoja akiegemea kichwa chake juu ya mwenzake wote wanamadoa doa meupe na meusi. Sehemu ya nyuma ina nyasi chache zinazo onekana juu ya ardhi kavu.

Mtu anashika mibonzo ya mahindi mikononi, huku mengine yakiwa yanasambazwa arthini. Anaonekana kuchambua au kuchagua mahindi, arthini kavu na shughuli inaonyesha mazingira ya kilimo na mavuno. Amekanyaga chini, kando yake kukiwa na mkongojo.

Shamba la ndizi lenye safu ya mimea imepangwa kwa mpangilio. Majani ni makubwa na mabichi yakionyesha afia njema ya mimea udongo unaonekana kutunzwa vizuri na hakuna magugu au vitu vya kuzuia ukuwaji.

Mtaalamu wa afya au maabara akiwa anachanganya dawa katika chombo maalum . Amevaa glovu za blu, barakoa , koti jeupe la maabara na neti ya nywele kichwani mwake. Ameshikilia chupa moja na juu ya meza kuna chupa zingine ambavyo anatumia.

Shamba la ndizi, mingi sana, upande wa kushoto kuna ndizi ambazo hazijakomaa sana, upande wa kulia kuna ndizi ambazo zimekomaa zikatoa mkunga wa ndizi ambapo bado haujaiva sana.

Wanaume wawili wamesimama karibu na pikipiki yenye mitungi mikubwa ya chuma ya maziwa. Mmoja anamimina maziwa kutoka chombo kidogo mwingine anarekodi taarifa akiwa amevalia helmeti ya pikipiki. Eneo ni la kijijini. Njia ni ya udongo. Miti na uzio ambao vipo nyuma.

Ndizi mbichi za kijani zimetundikwa kwa mafungu makubwa zikiwa zimepangwa kwa safu kama katika soko ama sehemu ya usambazaji. Wingi wa ndizi unaashiria mavuno mengi na biashara kwa jumla. Kule nyuma kunaonekana watu wengi ambao wamesimama.

Wanaume wawili wanaonekana kutumia jiko na wakikoroga kule kwenye sufuria. Mwanadada mmoja akiwa mzungu ambaye ameketi kwa kiti cha kijani kibichi, wote wakiwa wamevalia dust coat nyeupe na gumboot nyeupe.

Watu kadhaa wamesimama karibu na panda la ng'ombe lenye dari la mteremuko na nguzo za mbao. Ndani ya panda kuna ng'ombe wawili weusi. Mandari ya nyuma kuna ina miti na watu wengine wakitembeatembea huku na kule pia Kuna nyumba inaonekana pale.